Hili ni duka, haswa duka la manguo, duka hili lina manguo kama vile shati, koti na kofia. Manguo haya yamepangwa kwa mpangilio ili kuwezesha wanunuzi kununua kwa urahisi.

Hili ni duka la kuuza magari mapya. Jengo hili lina madirisha mapana na marefu ya kioo ili kuwavutia wanunuzi. Aliye simama kando na hilo gari anaonekana kuwa mnunuzi anaye liangalia gari ndiposa apate kununua.

Hili ni gari nyeupe ambalo limeegeshwa. Gari hili linaonekana kuwa safi, na madirisha yake yanaonekana yamefunguliwa. Gari hili limeegeshwa pahali ambapo pana ua la umeme.

Haya ni mazingira ya sokoni. Katika soko hili, kuna vibanda mbalimbali. Vibanda hivi vinauza vifaa vya kitamaduni kama vile ngao, fumu na manati. Bidhaa hizi haswa hununuliwa na watalii wanapozuru nchi.

Hili ni soko. Soko hili lina paa ili kuzuia mvua na jua kali. Kwenye soko hili kuna vibanda ambapo kila mwuzaji anauza bidhaa tofauti. Kunao wanaouza matunda kama vile ndizi na maembe na kunao wanaouza nafaka kama vile maharagwe.

Hiki ni kibanda. Kwenye kibanda hiki kunauzwa matunda mbalimbali kama vile avokado, machungwa na maembe. Kwenye kibanda hiki pia kuna mifuko ya kufungia. Mifuko hii inatumika kuwafungia wanunuzi wanaonunua matunda haya.

Hili ni duka kubwa, duka hili lina rafu ambapo aina mbalimbali ya bidhaa yanauzwa. Katika duka hili mnunuzi hulichagua bidhaa analolitaka kisha analilipia anapotoka.

Hili ni duka la kuuza matunda na mboga. Duka hili lina marafu ambapo bidhaa tofauti vimepangwa kwenye masanduku ili kuwezesha wanunuzi kununua bidhaa wanazopendelea kununua.